Vijana wawili wamo kwenye duka. Mmoja ameonekana akiwa amevalia mavazi nyeusi na pia anaonekana akitoa kitu mfukoni ishara kuwa anatoa pesa mwingine akiwa ameangalia upande mwingine. Duka lenyewe lina mlango wenye rangi ya manjano na duka lenyewe limeandikwa kwa jina mpesa.